Mwanaume ameketi kwenye kitu huku pia akiwa amevalia nguo za kazi na anakamua ng'ombe huku akiweka maziwa kwa ndoo. Ng'ombe huyu amefungwa miguu mbili za nyuma huku wakiwa kwenye zizi. Kando yao kuna ng'ombe wengine pia walio kwenye zizi zao.

Ng'ombe anakamuliwa zizini. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye kundi lake huku akikamuliwa na mwanaume ambaye anatumia ndoo kuekea maziwa.

Hili ni shamba la mahindi, shamba hili mahindi mingi sana ambayo yamepaliliwa, pia mahindi haya ni madogo hayajakomaa yanaonekana kuwa yameliwa na wadudu.

Mvulana amesimama mbele ya ndizi mingi sana zilizotolewa shambani. Ndizi hizi zimewekwa kando ya shamba zikingoja kubebwa na gari na kupelekwa sokoni ama nyumbani.

Mtu wa pikipiki ameleta maziwa sokoni. Amesimamisha pikipiki yake huku akitoa vibuyu vya maziwa yake kwenye pikipiki. Pia kuna gari kubwa linapita kando ya maduka ambayo yamefunguliwa.

Mama anauza ndizi ambazo zimeiva. Ndizi hizi zake ni zenye aina tofauti tofauti. Pia kando yake kuna mwingine anayeuza. Kuna watu wanaopita katikati yao huku wakitazama ndizi hizi.

Shamba hili kubwa lini ndizi mingi sana ambazo zimepandwa kwenye laini . Baadhi ya ndizi hizi zimekomaa huku zingine zikiwa changa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa safi na ni makubwa sana.

Ng'ombe waliye kundini wameletewa chakula, chakula hayo yako kwenye gunia, pia ng'ombe hawa kila mmoja amewekwa kwenye kundi lake huku wakimwagiwa chakula na maji.

Watu wanauza maziwa. Watu hawa, wamevalia nguo safi za kazi, huku wakipimia wanunuzi maziwa mmoja baada ya mwingine. Wakona maziwa mengi sana kwenye kibuyu.

Mama ambaye amevalia nguo za kazi, glavu za kinga mkononi na barakoa anachunguza maziwa ambayo yako kwenye vibuyu . Anaangalia maziwa hayo moja baada ya nyingine kuhakikisha kuwa yako sawa na yamewekwa vizuri na paki safi.

Shamba hili lina vitu mbali mbali. Kuna pahali ambapo pamepaliliwa hapajapandwa kiitu. Pia, upande mwingine ukiwa na ndizi. Ndizi zenyewe zimekomaa huku zingine zikiwa ni changa bado.

Ndizi ambalo limekomaa halijaiva inaonyeshwa, ndizi hili linaeza pelekwa sokoni kuuzwa ama hata kupikwa tu nyumbani kwa ajili ya kula.

Ng'ombe ambao wamewekwa kwa ajili ya kupata maziwa au kuuzwa wamewekwa kwenye kundi pamoja huku wakiletewa chakula hapo na pia maji. Ng'ombe hawa hawaruhusiwi kutoka na kutembea ovyo ovyo.

Ndizi ambalo bado liko shambani limefunikwa na karatasi ili isiliwe na wanyama kama ndege pia ndiiz hii imekomaa na inaachwa ive shambani kwanza ndio ikauzwa.

Hapa katika duka la kuuza maziwa, kuna maziwa mingi sana ambayo huletwa na wakulima, yanaletwa na gari, yakishaletwa yanaangaliwa kuwa safi na tena nzuri kwa wanunuzi, kisha baadaye yanachungwa, tena yanatengenezwa vizuri na kuuzwa.

Ng'ombe wawili wanaonekana kuwa wamepoteza ufahamu kwenye nyasi. Ng'ombe hawa ni wa kike na ni kama walienda malishoni na kukatokea kitu na wakaanguka.

Mkulima yuko kwenye shamba lake la mahindi na ametoa mahindi ambalo limekua na mahindi yake yamekomaa na yanangoja kutolewa shambani kupelekwa nyumbani ama sokoni.

Hili shamba ni kubwa sana na ni shamba la ndizi. Lina ndizi mingi sana ambalo limepandwa, huku kuna yale changa madogo madogo ambayo bado hayaja komaa.

Mama mmoja anapanga ndizi zake zilizoiva kwa ajili ya kuuza. Mama huyu anaeza kuwa mkulima wa ndizi na wakati ndizi zake zinaweza kuwa zimeiva anapeleka sokoni.

Mkulima wa mahindi ametoa mahindi yake shambani na anazianika ili zikauke. Mahindi haya yakishakauka yanatolewa na yanawezatumiwa kwa kusiagwa na kupika ugali ama yauzwe ili kuleta pesa.

Watu wanatengeneza maharagwe. Wameweka maharagwe mingi sana, huku wakiyachapa chapa na kuyatengeneza. Kuna mmoja ambaye amebeba fimbo, huku wengine wakiwa wameketi.

Mtu ambaye ana piki piki ameendea maziwa, anayemwekea maziwa ameleta maziwa na vibuyu, huku mtu huyo akiqa na kitabu na kalamu, maziwa haya yanaonekana kuwa yanapelekwa sokoni kuuzwa.

Hili ni shamba la ndizi na shamba hili linaonekana kuwa halijapaliliwa kwa muda mrefu. Lina nyasi ambazo zimemea. Kuna watu wanaotembea ndani ya shamba hili huku wakiangalia jinsi ndizi hizi zinafanya.

Ng'ombe mmoja aliye zizini pekee yake, anakamuliwa kwa kutumia mashini. Mashini imeekwa kwenye matiti yake huku maziwa ikitoka na kuenda kwenye kibuyu.

Ng'ombe walio kwenye zizi la ng'ombe amechelewa kupimwa titi kuona kama maziwa yanaweza toka. Ng'ombe amabayo hufanyiwa hivi uwekwa kwa ajili ya kupata maziwa ya kuuzwa ama nyama.

Barabarani kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki na kwenye pikipiki amebeba vibuyu vingi sana vya maziwa ambavyo anaonekana kuenda kuuza. Pia kuna magari tofauti na wapita njia.

Mama anatumia ndoo kukamua ng'ombe aliyefungwa miguu. Mama huyu yuatumia mikono yake wazi kukamua ng'ombe. Wakati mwingi vijijini watu hukamua ng'ombe peke yao bila kutumia mashini.

Mkulima ambaye amevalia glavu mkononi anataka kuosha ng'ombe. Ng'ombe huyu yuko kwenye zizi lake huku akiwa amesimama. Mkulima huyu ana kifaa kinachonyunyiza maji mkononi.

Ng'ombe waliofungiwa zizini wanapewa chakula. Ng'ombbe hawa hawruhusiwi kutoka nje la zizi. Kuwa hadi maji yanaletewa pale. Ng'ombe hawa pia huoshwa pale kwenye zizi lao.

Ng'ombe waliofungwa wameekwa kwenye kundi zao. Kuna makundi tofautitofauti huku kila ng'ombe ikiwa na pahali pake. Ng'ombe hawa wameletewa chakula hapo na wanakula kila mmoja.

Ng'ombe hawa wanajaribu kutafuta chakula kwenye takataka. Hawa ni ambao wameachiliwa na tena hawajafungwa na kamba. Wanatembeanga jijini huku wakitafuta vyakula kwenye takataka.

Mama yuko shambani, anaangalia mimea zake, pia ndizi. Kuna ndizi ambazo zimekomaa huku zingine bado ni changa, hpi kuna mimea inayoonekana kuwa, mboga. Shamba hili limepaliliwa na ni safi sana.

Ng'ombe mmoja yuko kwenye zizi lake, ng'ombe huyu amewekewa chakula kando ya zizi lake na pia maji ya kunywa. Huyu ng'ombe haruhusiwi kutoka nje ya zizi kwa kuwa analetewa chakula na kila kitu anachokihitaji pale.

Ng'ombe wengi sana wamelala kwenye zizi lao, ng'ombe hawa wamewekwa kwenye zizi moja, huku wengine wakiwa wamelala, wengine wamesimama, pia kando yao kuna chakula chao ambacho kimeekwa.

Ndizi hili ambalo limetolewa shambani limeiva. Ni ndizi aina ya ndogo ndogo ambazo zimeiva. Linaonekana kuwa limetolewa shambani punde tu hivi na linapelekwa sokoni.

Ng'ombe huyu ambaye amefungwa kwa mti, anaonekana kuwa mgonjwa sana, amekonda huku pia akiwa na vidonda vingi sana kwa mwili. Ng'ombe huyu ni wa kike na amekonda.

Ndizi ambazo zimeiva, zimetolewa shambani na zimewekwa pamoja. Ndizi hizi ni nyingi sana, huku zingine zikiwa zimeiva sana kushinda nyingine. Ndizi hizi zinaonekana kuwa, zinangoja kupelekwa sokoni.

Ndizi liko shambani bado na ndizi hili halijaiva. Linaonekana kuwa limekomaa, ila halijatolewa shambani. Pia kuna ndizi zingine ambazo hazijakomaa.

Katika hili shamba la ndizi kuna ndizi mingi sana ,kuna zile ambazo zimekomaa na zile ambazo hazijakomaa vizuri ,pia zimepaliliwa na zimepangwa kwenye laini.

Soko hili lina ndizi mingi sana ambazo zijaiva. Ndizi hivi vimewekwa kwa vikundi kwa kuwa kila kundi ni la muuzaji tofauti. Pia kuna watu wanapitapita humu sokoni wakinunua.

Hili ni shamba la ndizi ambazo zimekomaa sana. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zilipandwa kitambo na yamekomaa. Pia shamba la ndizi si lazima liwe limepaliliwa kila wakati.

Wanunuzi wengi wamesimama mbele ya duka ya kuuza maziwa. Wamesimama huku wakingoja kuhudumiwa. Duka hili lina m,ashine ya kupima maziwa, huku kila mmoja anawekewa kiwango anachotaka.

Ambaye amevalia nguo za kazi na kinga kichwani, anajaribu kutengeneza maziwa lala. Baba huyu anatumia mashine kutengeneza maziwa hiyo.

Hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Kuna vibanda vya wauzaji tofauti, huku vibanda vikiwa na vitu vinavyofanana. Baadhi yao tu ni vitunguu, ndizi, machungwa na vinginevyo.

Ng'ombe wamefungiwa kwenye kundi lao. Kundi hili limejengwa kutumia chuma na pia kuna makundi tofauti tofauti huku ng'ombe hawa wamegawanywa. Kuna ndama halafu kuna ng'ombe ambao wamekomaa.

Hapa ni nyumbani kwenye jikoni. Kuna mahindi ambayo yamepangwa vizuri hapa jikoni. Mahindi haya yatatumiwa kama mimea kupandwa shambani.

Maziwa mala yanatengenezwa kwa kutumia maziwa ya ng'ombe. Maziwa mala yanaweza tengenezwa nyumbani, ama hata yakanunuliwa dukani ama sokoni.

Ndizi mingi sana zipo shambani na baadhi ya ndizi hizo zimeanza kuiva. Kuna zile pia ambazo zimekomaa na hazijaiva. Ndizi hizi zinafaa kutolewa shambani na kupelekwa nyumbani au sokoni.

Ndizi ambalo lishakomaa bado halijatolewa shambani. Limeachwa na pia halijaanza kuliwa na wanyama kama ndege. Ndizi hili linawezatolewa kuuzwa au ata kupikwa nyumbani.

Mkulima anatengeneza maziwa. Ako na vibuyu vingi sana ambavyo vimebeba maziwa. Anaangalia maziwa hizo na kuangalia kuwa ni masafi na yameekwa vizuri. Pia kando ya barabara kuna duka ambalo limefunguliwa.

Mkulima mwanaume ambaye amevalia pia nguo zake za kazi, anajaribu kunyunyizia ng'ombe dawa. Anafanyia ng'ombe huyu matibabu huku amebeba dawa kwenye kibuyu mgongoni.

Ndizi limepandwa karibu na nyumba. Ndizi hili limekomaa na linafaa kutolewa shambani. Kuna mwanamume anayechunguza huku akishikashika ndizi hizo. Pia, kuna ndizi ambazo hazijakomaa vizuri.

Watu wawili wanaonekana kuwa wanapima maziwa, mmoja amevalia sare za kazi huku mwingine akimwaga maziwa, mtu mmoja akinyunyuza. Pia maziwa haya yanawekwa kwa vibuyu safi.

Ndizi ,ambazo zimekomaa zimetolewa shambani na wakulima. Ndizi hii zikisha baadaye, zimepangwa vizuri kwa ajili ya kungoja wanunuzi. Wanazieka kwa kulingana na bei pia na uzito wao na uzuri wao.

Ndizi zilizotolewa shambani punde tu zimesimamishwa. Ndizi hizi zinakaa kuwa tofauti na pia hazijaiva. Zinawezakuwa zinapelekwa sokoni kuuzwa ama nyumbani kupikwa na yaliwe na wanafamilia.

Maharagwe mingi sana yakishatolewa shambani, huwekwa na kukauka vizuri. Baada ya kukauka, hutengenezwa ili kutoa uchafu kwa maharagwe. Watu wamesimama wakiangalia mwanaume mmoja akitengeneza maharagwe.

Hizi ni ndizi mingi sana zilizopelekwa sokoni. Ndizi hizi zimekomaa lakini hazijaiva, zinangoja kupelekwa sokoni ili wanunuzi wanunue na waende wakatumie nyumbani.

Watu wengi wanauza ndizi kando ya barabara. Ndizi hizi ni zile ambazo zimekomaa lakini hazijaiva. Kuna wauzaji ambao wameketi huku wanunuzi wakiangalia na kuchagua.

Wamama wawili wanakata ndizi shambani. Mmoja amebeba mtoto mgongoni, huku mwingine akiwa na panga kwa mkono. Ndizi linalokatwa linaonekana kuwa limekomaa.

Mwanaume anajaribu kuonyesha watu jinsi ambavyo ndizi hupandwa. Ako na jembe mkononi huku watoto wao wakiwa wamesimama na kuangalia. Anapanda ndizi zikiwa bado ni changa.

Shamba huu hili ni kubwa sana, na lina ndizi pekeyake. Ndizi hizi zinaonekana kuwa halijakomaa bado. Na pia hazijaiva. Kuna anayeonekana kuwa mkulima. Na anachunguza na kuangalia ndizi hizo.

Mama anakamua ng'ombe huku maziwa yakiwekwa kwa ndoo. Ng'ombe huyu amesimama huku miguu zake mbili za nyuma yakiwa yamefungwa na kamba ili yasisumbue anapo mkamua.

Katika shamba hili la ndizi, ndizi imzimepandwa moja baada ya ingine kwenye laini ili kila ndizi kupata jua kwa jinsi inavyofaa. Pia shamba limepaliliwa na ni safi.

Ng'ombe wako zizini na wamefungwa miguu miwili ya nyuma. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa kike na wanakamuliwa kwa kutumia mashine imeekwa kwenye titi la ng'ombe na linatoa maziwa likipeleke kwa kibuyu.

Kijana mmoja yuko na ng'ombe malishoni. Ng'ombe hao wanatembea huku wakikula nyasi. Kijana huyu naye anatembea nyuma ya ng'ombe hao, akiwaangalia ili wasiingie shambani wakakula mimea.

Hili ni shamba la ndizi linaloonekana kuwa katikati ya msitu kwa kuwa shamba hili limezingirwa na miti mingi sana. Ndizi ni baadhi ya mimea ambayo si lazima yapaliliwe. Yakishapandwa humea na kutoa ndizi vizuri tu.

Mama ambaye amevalia nguo za kazi, amebeba dawa mgongoni huku akinyunyizia ng'ombe ambao wameekwa kwenye kundi. Ng'ombe hawa wamewekwa kwenye laini huku wakinyunyiziwa dawa mmoja baada ya mwingine.

Mama yuko shambani, anashughulikia ndizi iliyo kwenye shamba, ndizi hilo linakaa kuwa kimekomaa na linaweza tolewa shambani. Anashikashika huku akiangalia.

Mtu amebeba maziwa mingi sana kwenye ndoo tofauti tofauti, mtu huyu anatembea na hili gari lake ndogo kwenye vijiji, huku akichukua maziwa ambayo yanauzwa na wakulima na kuipeleka sokoni.

Ng'ombe ambaye anonekana kuwa amesimama kwa mchanga anakamuliwa na kijana. Ng'ombe huyu hajafungwa na pia hayuko kwenye kundi au zizi lake.

Ng'ombe huyu, anakamuliwa na mashini , mashini hii, huekwa kwa titi la ng'ombe, huku, maziwa yakitolewa kwenye titi na kwenda kwenye kibuyu, kibuyu hii ikijaa, inatolewa na ingine kuekwa, pia ngombe huyu amefungwa miguu mbili za nyuma, ili, asimwage maziwa.

Mkulima wa ng'ombe ameweka ng'ombe hawa wake wengi kwenye zizi. Kila ng'ombe yuko kwenye kundi lake na limetenganishwa. Ng'ombe hawa wamepewa chakula na kila mmoja anakula kutoka kwa kifaa chake cha kula.

Shamba hili la ndizi ni kubwa sana hili shamba imepaliliwa na ni safi sana, pia ndizi ambazo zimepandwa hapa hazijakomaa kwa sababu zinaonekana kuwa bado ni changa sana.

Ng'ombe waliozizini wanaoshwa. Mmoja anatumia kifaa kusugua huku mwingine akinyunyuza maji. Ng'ombe hawa waliowekwa kwa ajili ya kupata maziwa hulindwa vizuri sana na kua safi.

Shamba hili la ndizi liko karibu na msitu. Kuna ndizi ambayo yanaonekana kuwa yamekomaa huku zingine zikiwa bado ni changa. Pia kuna njia iliyotengenezwa katikati ya shamba hili ili mkulima akuwe akitembea ndani ya shamba kwa urahisi.

Ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashini . Ng'ombe wanaowekwa kwa ajili ya kupata maziwa na kuuzwa saa zingine hukamuliwa kwa kutumia mashini ili kurahisisha kazi.

Ng'ombe anakamuliwa kiwanjani. Ng'ombe huyu amefungwa miguu mbili za nyuma ili asipige maziwa teke ama anayemkamua. Kuna mwanamke ambaye anatumia chupa ya kuekea maziwa huku anamkamua.

Wamama wengi wanapakua kwenye vitu mbalimbali. Wameshikilia sinia huku mmoja akitoa kwenye sufuria na kuweka kwenye sahani ,ni chakula zilizo kwenye sinia.